Mama anamtunza mtoto wake aliyezaliwa akiwa mnyonge, kwa upendo na makini, kuhakikisha anaendelea kupata joto na mazingira salama ya kupona, katika kipindi kigumu cha mapema ya maisha.

Daktari wa meno anamtunza mgonjwa kwa umakini mkubwa, akifanyia uchunguzi na tiba mbalimbali ili kuhakikisha afya ya meno na kinywa inabaki kuwa bora na haina maumivu yoyote ile.

Wauguzi na madaktari hupeana chanjo, si hospitalini tu bali hata nyumbani kwa wananchi. Ni vizuri kupata chanjo ili kujikinga dhidi ya magonjwa mabaya na virusi vinavyoathiri afya ya kibinadamu.

Daktari wa meno wanamhudumia mgonjwa wakitumia teknolojia ya kisasa. Hii ni njia moja ya kuhakikisha kwamba mgonjwa amehudumiwa kwa haraka na kwa utaratibu hadi anapopona.

Mafuriko yameharibu hali ya kawaida katika eneo hili. Maji yameingia majengoni na kuharibu mali ya watu. Maji haya machafu huweza kumfanya mtu akawa mgonjwa.

Ni vizuri kuhifadhi maji, kwa kuwa kuna nyakati ambazo mvua hupotea na mvua ikipotea, maji huwa katika kiwango ya chini . Kwa hivyo, mtu anapohifadhi maji, anapata maji ya kutumia katika wakati wa kiangazi.

Vyumba vya kujisaidia vinapaswa kuwa katika sehemu za umma. Vyumba hivi vinapaswa kuwa vyumba safi ambavyo watu wanaweza wakatumia wakati wanahitaji kujisaidia.

Mvua ikinyesha sana kunakuwa na mafuriko. Mafuriko ambayo yanaathiri hali ya kawaida ya binadamu. Maji haya machafu yanaweza yakafanya mtu akawa mgonjwa. Yanaweza yakafanya mifugo ipoteze maisha yao pia.

Mwanaume anapopewa chanjo kwa sindano, anachukua hatua muhimu ya kujikinga na magonjwa hatari huku akichangia usalama wa jamii kwa kuhakikisha kinga inasambaa kwa watu wengi zaidi.

Virusi vya Korona vilichachisha duniani kote. Vilisababisha maafa ya watu wengi. Madaktari wa miti shamba walitengeneza dawa ambayo wanaamini mtu anapoitumia anapata kuponywa dhidi ya ugonjwa wa Korona.

Daktari wa meno anayehudumia mgonjwa kwa uangalifu kutumia zana za kisasa kurekebisha meno kuhakikisha afya bora ya mdomo na kumudu maumivu kwa ustadi.

Mtoto anateka maji safi ya kunywa kutoka kwenye tanki akimwaga chupani. Maji haya atayanywa. Ni maji safi ambayo hayawezi yakaadhiri maisha ya mtoto huyu.

Mgonjwa anajinyoosha wa uchungu, anahitaji kuhudumiwa haraka kutoka kwa wataalamu wa afya ili kupunguza maumivu, na kuhakikisha uponyaji wa haraka na wa usalama.

Daktari wa masikio anamchunguza mgonjwa sikio kwa uangalifu akitumia kifaa maalum ili kugundua tatizo lolotwe, na kutoa matibabu bora kwa afya ya sikio hilo.

Watoto wanapaswa kuchanjwa wangali wadogo. Chanjo hii huipa miili yao uwezo wa kupigana na magonjwa na virusi ambavyo vinaweza vikaathiri maisha au afya yao.

Vifaa vya uchawi vimewekwa kwa makini kwenye sehemu moja, ikiwa ni pamoja na mimea, vinyago na vitu vya kipekee vinavyotumika katika kuandaa tiba au kufanya mashauri ya kichawi.

Mtoto mchanga anapaswa kupewa chanjo. Chanjo ni njia mwafaka ya kuhakikisha kwamba mtoto anakingwa dhidi ya magonjwa na virusi ambavyo yanaweza yakahatarisha maisha yake.

Chanjo ni muhimu kwa watu wazima, kwani inalinda dhidi ya magonjwa hatari ikisaidia kujenga kinga na kuhakikisha afya bora, wauguzi huhakikisha kwamba watu wamepata chanjo kila wakati ambapo ugonjwa hatari unatokea.

Wakijitahidi kupata maji safi ya matumizi ya nyumbani licha ya changamoto za ukame na uhaba wa rasilimali, wananchi wanachota maji kutoka kwenye mfereji katika eneo kame.

Uharibifu wa jengo lilifanyika mbele ya askari wa polisi, waliokuwa wakihakikisha usalama, na kuzuia mkusanyiko wa watu, ili zoezi hilo lifanyike kwa amani na kwa utulivu.

Unapopata maumivu ya jino au meno, ni vyema kumtembelea daktari wa meno. Kama ni jino ambalo limeoza daktari ataliondoa na kama ni jino ambalo linauma tu basi utapewa dawa ya kupunguza maumivu.

Wakati mtu anapojenga nyumba, ni vyema kuhakikisha kwamba ametumia vyuma vizuri na vinavyofaa katika ujenzi. Hili litazuia kuanguka kwa jengo hilo na kufanya mtu kupoteza mali au maisha.

Wakulima wanaponyunyizia mahindi dawa wakiwa wamevaa mavazi ya kujikinga, wanahakikisha afya zao haijahatarishwa na kemikali huku wakilida mazao yao dhidi ya wadudu na magonjwa hatari.

Chanjo ya ugonjwa wa surua ambayo ni chanjo ya kudunga ni muhimu sana kwa watoto, kwani inalinda watoto dhidi ya magonjwa hatari na kusaidia kuzuia maambukizo katika jamii yao.

Madaktari wa meno wawili wanamhudumia mgonjwa kwa makini, wakifanya uchunguzi wa kina na kutoa matibabu mbalimbali kama kusafisha meno, kuzimba mashimo na kutibu maumivu ya meno.

Baada ya mafuriko, kusafiri kutoka sehemu fulani hadi nyingine huwa ngumu, kwa sababu barabara nyingi huwa imejaa maji, inayozuia magari kusonga kwa njia inayofaa.

Viongozi huwatembelea wagonjwa hospitalini, na kuhakikisha kwamba wamepata msaada unaofaa. Ni vyema kuhakikisha kuwa usalama na afya ya wananchi iko sawa. Viongozi wanafaa kujenga hospitali za kutosha na kuajiri wauguzi na madaktari wa kutosha.

Baada ya kupokea chanjo, mtoto kidole chake hupakwa rangi maalum, ili kuonyesha kwamba amepata chanjo hiyo na kuepuka kuchanjwa kwa mara ya pili bila kusudi.

Wakulima wanapaswa kunyunyizia mimea yao dawa asubuhi ama jioni. Nyakati hizi mbili ndizo nyakati mwafaka kwa sababu ndizo nyakati ambazo kuna utulivu wa hewa.

Dawa zilizo kwa chupa, zinawekwa kwenye masanduku kwa uangalifu mkubwa ili kuhakikisha usalama na uhifadhi mzuri kabla ya kusambazwa kwa wagonjwa. Dawa hizi hupelekwa kwenye maduka ya kuuza dawa.

Daktari wa meno wa kiume anamchunguza mgonjwa kwa makini akihakikisha anatoa huduma bora ya matibabu kwa meno na kumpa ushauri wa jinsi ya kutunza afya ya kinywa.

Baba amemshikilia mtoto wake mchanga aliyezaliwa kwa upendo, huku mama akiwa kando yake, wakifurahia baraka ya maisha mapya, na kuonyesha upendo na umoja wa familia.

Nzige wengi, wanafukuzwa kutoka shambani na mkulima akitumia mikono yake. Akifanya kila awezalo kuhakikisha mazao yake ,hayaangamii kutokana na uvamizi huu mkubwa, wa wadudu waharibifu hawa.

Mtu anapougua mafua ni vyema kumuona daktari. Daktari atamwambia kwamba anafaa kumeza dawa hii ili kuzuia makali ya mafua anayougua. Dawa hii imesaidia wagonjwa wengi sana.

Chanjo ya polio ni chanjo ambayo watoto wadogo hudungwa. Chanjo hii huipa mwili uwezo wa kupata nguvu wa kukabiliana na magonjwa na virusi ambavyo vinaweza taka kuiandama.

Muuguzi anamfunika mtoto mchanga kwa upole na uangalifu mkubwa, akihakikisha anapata joto na faraja mara baada ya kuzaliwa na kuanza maisha yake mapya.

Chupa, kikombe cha mtindi, shanga na vifaa vinginevyo vimepangwa kwa mduara ili kuonyesha maandalizi ya shughuli ya kitamaduni au hafla maalum inayohusisha familia na marafiki.

Ni vyema kuosha mikono, kuosha mikono ni njia moja ya kutunza afya. Wazazi wanapaswa kuwafunza watoto wao jinsi ya kuosha mikono, sio kwa kutumia maji tu bali kwa kutumia sabuni pia.

Mkulima ananyunyiza dawa shambani kwake kwa makini akilenga kuondoa wadudu na magugu yanayoweza kuathiri mazao yake na hivyo kuhakikisha kuwa mavuno yake yatakuwa yenye ubora zaidi.

Wauguzi ni watu wazuri sana wanawahudumia na kuwatunza watoto wale ambao wamezaliwa kabla ya miezi tisa . Wahudumu hawa huwatunza mpaka wanapopata nguvu na kuwa na afya njema.

Mtu anapoumwa na jino, anapewa dawa ya kupunguza makali ya maumivu na jino hilo likioza, linang’olewa. Madaktari wa meno ndio madaktari ambao wanatuhudumia tukiwa na shida yoyote ya meno. Ni vyema kupiga mswaki mara mbili kwa siku, asubuhi na jioni.

Ambulensi inapaswa kuwa na dawa za kutosha, kuwa na machela ya kumueka mgonjwa, pamoja na muuguzi ambaye atamtunza mgonjwa. Ambulensi hutumika kusafirisha wagonjwa kutoka eneo moja hadi nyingine.

Wauguzi wanawatunza watoto waliokuwa na uzito mdogo kabla ya wakati wakifuatilia kwa karibu afya zao na kuhakikisha wanapata matibabu stahiki kwa wakati unaofaa.

Ni vyema kupata chanjo, mtu anapochanjwa anapata uwezo wa kujikinga dhidi ya magonjwa mabaya na virusi ambavyo vinaweza vikafanya afya yake kuathirika.

Wauguzi hutunza watoto wachanga, hasa wale ambao wamezaliwa kabla ya miezi tisa. Watoto hawa hutunzwa mpaka wakati ambapo watapata nguvu na kuimarika kiafya.

Daktari wa meno, anatoa jino lililoharibika kwa uangalifu mkubwa, kuhakikisha mgonjwa hapati maumivu makali, na kupata nafuu haraka, baada ya kutibiwa. Ni vyema kung'oa jino ambalo limeharibika.

Kukiwa na ukosefu wa usalama watu wengi huwa wakimbizi. Maisha ya wakimbizi huwa magumu kwa sababu hamna yeyote ambaye anawatunza. Maisha haya si maisha ambayo binadamu anapaswa kuishi.

Kuchota maji na kuyahifadhi katika vibuyu ni kazi ya kawaida katika maeneo mbali mbali Kenya yanoshida ya maji. Hili ni njia mwafaka ya kuhakikisha kwamba maji yametekwa na kuhifadhiwa kwa matumizi ya hapo baadaye.

Kila unaposumbuliwa na meno au jino ni vyema kuhakikisha kwamba umemuona daktari wa meno. Ni vizuri kutunza meno yako kwa kuyaosha ama kupiga mswaki mara mbili kwa siku.

Mwanaume aliyevaa suti ya kujikinga anafanya fumigation kwa makini, akinyunyizia dawa ndani ya nyumba ili kuua wadudu na kulinda nyumba hiyo dhidi ya magonjwa yanayoletwa na wadudu hawa.

Chanjo ni muhumu kwa afya ya jamii kwani husaidia kuzuia magonjwa hatari, kuimarisha kinga ya mwili na kuhakikisha watoto na watu wazima wanaishi bila hofu ya maabukizi.

Huyu anachota maji safi kutoka bomba la maji akijaza ndoo na vyombo vingine kwa ajili ya matumizi ya nyumbani kama vile kupika, kuosha, na kufanya usafi. Maji safi ni maji ambayo yanatusaidia kuhakikisha tuna uhai na afya njema.

Ni eneo ambalo limejaa maji, maji ambayo yamesababisha uharibifu mkubwa na kufanya maisha ya watu kuwa magumu, vilevile kufanya afya kuwa ngumu na inavyoonekana inaweza sababisha magonjwa.

Katika hospitali, kusafisha sikio kwa vifaa vy kisasa hufanywa kwa uangalifu mkubwa na wataalamu wa afya, ili kuondoa uchafu, na kuhakikisha usafi kwa ajili ya afya bora ya mgonjwa.

Muuguzi anaingiza dawa kwenye sindano kwa uangalifu mkubwa akihakikisha kipimo sahihi na usafi kabla ya kumpa mgonjwa matibabu yake.

Mgonjwa anayedungwa chanjo anapokea ulinzi muhimu dhidi ya magonjwa hatari huku muuguzi akiangalia usalama na kuhakikisha kipimo sahihi kinatolewa kwa mgonjwa huyo.

Mtoto angali mchanga anapaswa kupewa chanjo. Chanjo hii hufanya mwili ya mtoto kuwa na ule uwezo wa kupingana na kupigana na virusi ama magonjwa ambayo yanaweza yakahatarisha maisha yake.

Kusafisha choo, ni hatua muhimu ya kuzuia magonjwa, na kuhakikisha mazingira ni safi na salama kwa ajili ya afya bora ya watu wote wanaotumia sehemu hiyo.

Akitoa huduma ya kirafiki na kuhakikisha faraja ya mgonjwa, daktari wa meno wa kike anayehudumia mgonjwa kwa ustadi hutumia vifaa vya kisasa kurekebisha meno.

Daktari wa meno, anamchunguza mgonjwa kwa makini, akitafuta matatizo ya meno na kutoa ushauri wa matibabu bora na ulinzi wa afya ya kinywa. Ni vyema kupiga mswaki mara mbili kwa siku, asubuhi na jioni.

Kudumisha afya ya meno kwa kupiga mswaki mara mbili kwa siku na kutembelea daktari wa meno mara kwa mara husaidia mtu kuzuia magonjwa. Vilevile humpa mtu tabasamu zuri anapopata furaha.

Mtoto anapogonjeka, ni vizuri kumpeleka hospitalini kwa haraka ili kupata tiba na kuhakikisha kwamba afya yake imerejea kuwa sawa. Kule hospitalini, daktari atampa dawa inayomfaa.

Wagonjwa wamelala kwenye vitanda vya wodi ya hospitali wakipokea huduma na uangalizi wa wauguzi na madaktari ambao wanahakikisha kila mgonjwa anapata dawa na matibabu sahihi kwa wakati.

Mlinzi anapoosha mikono yake vizuri na kuvaa barakoa ya kitabibu, anaonyesha umuhimu wa usafi na tahadhari dhidi ya magonjwa hasa anapokutana na watu wengi kila siku kazini.

Mitungi ya maji yamepigishwa foleni yakisubiri kujazwa maji. Maji haya ni safi na ni maji ambayo yatahifadhiwa ili kutumika katika nyakati zijazo.

Daktari anampatia mgonjwa sindano kwa uangalifu mkubwa kuhakikisha dawa inamfikia haraka ili kusaidia kupona au kuzuia ugonjwa. Dawa za kudungwa hufanya kazi haraka kuliko dawa zile za kumezwa.

Chanjo inapomwagwa mdomoni mwa mtoto kwa uangalifu mkubwa, husaidia kumkinga dhidi ya magonjwa hatari, na kuhakikisha anaendelea kupata afya bora kwa maisha yake yote.

Daktari wa meno, anamhudumia mgonjwa kwa makini, akichunguza meno na kutoa tiba inayohitajika, ili kuhakikisha afya bora ya kinywa na meno ya mgonjwa huyo.

Ni vyema kumtembelea daktari wa meno wakati ambao unahisi kwamba una shida kwa jino ama meno yako. Wataalamu wanasema kwamba mtu anapaswa kupiga mswaki mara mbili kwa siku, asubuhi na jioni kabla ya kulala.

Mtoto mchanga anapopewa chanjo kwa sindano, anakingwa dhidi ya magonjwa hatari huku wazazi wake wakiangalia kwa makini kuhakikisha afya yake inalindwa tangu akiwa mdogo.

Mtaalamu wa afya anamtizama mtoto mchanga kwa makini akifuatilia dalili za afya yake na kuhakikisha anapata matunzo bora na salama. Mtoto anapotunzwa anapata afya njema.

Mama amekaa kwenye kitanda cha hospitali akimbeba mtoto wake mchanga kwa upendo mkubwa akihakikisha mtoto yuko salama na akipokea uangalizi unaohitajika baada ya kuzaliwa.

Ni vyema kuhakikisha kwamba ambulensi ina dawa za kutosha, ina machela na ina muuguzi ambaye anaweza akasaidia mgonjwa ambaye anahitaji usaidizi wa haraka.

Ng'ombe aliyefariki katika eneo kame, amesalia ardhini, huku watu wawili wakitembea mbali, wakionyesha huzuni na changamoto za ukame, zinazokumba wakulima.

Madaktari huwasaidia wamama kuzaa watoto wao kwa njia inayofaa. Mama huyu anamtazama mtoto wake kwa furaha na kutabasamu anapoona mtoto wake.

Mtoto, ana dalili ya mapele mwilini. Jambo hili linafaa kumfanya apewe huduma za haraka, za afya ili kupunguza usumbufu, na kuzia kuenea kwa mapele hayo.

Daktari anazungumza na mgonjwa kwa utulivu, akimsikiliza na kumpa ushauri wa kiafya ili kumsaidia kupona haraka na kuimarisha afya yake. Mtu anapohisi vibaya, anapaswa kumtembelea daktari.

Mafuriko huharibu mali na kuhatarisha maisha. Kwa hivyo maji machafu yanapokusanyika unapoishi, ni vyema kutafuta njia ya kuondoa maji haya, ili kujikinga dhidi ya magonjwa yanayoletwa na maji machafu.

Mtu anapougua mafua anapashwa kumeza tembe hizi, anafaa kumeza tembe moja kwa siku, na zote tatu zinafaa kumezwa kwa siku tatu, baada ya siku tatu mtu huyo anafaa kuhisi vizuri.

Nzige wengi wanachukuliwa hatua kali za kukimbizwa. Wanapigwa kwa nguvu, ili kuwalazimisha kuondoka kwenye eneo hili, na kuzuia uharibifu wa mazao ya wakulima.

Vitu unateketea kwa moto mkubwa unaozambaa kwa kasi, ukiharibu miti na makazi ya wanyama na kuadhiri mazingira kwa kiwango kikubwa ,moto hii inafaa kusimamishwa.

Wakulima wote wadogo kwa wakubwa wanapaswa kunyunyuzia mimea yao dawa. Dawa hii husaidia mimea kwa kumea kwa njia inayofaa na kuzuia virusi kuingia kwa mimea na kuharibu.

Muuguzi anamchoma mtu mzima sindano ya chanjo kwa uangalifu, akihakikisha dose inatolewa ipasavyo, ili kumlinda dhidi ya magonjwa hatari. Mtu anapolindwa dhidi ya magonjwa hatari, huwa na afya njema.

Wakulima wanahitajika kunyunyizia dawa za wadudu kwa haraka ili kulinda mazao yao dhidi ya nzige waliovamia mimea ya mahindi na shamba. Wanaweza kusababisha uharibifu mkubwa.

Madaktari wa kienyeji na waganga huamini kwamba wanaweza wakatibu wagonjwa yanayoathiri wanaume, magonjwa yanayohusika na ndoa, magonjwa kama vile kaswende. Magonjwa haya hayawezi yakatibiwa na dawa ambazo wao wenyewe wanaamini ni dawa bora.

Chanjo ya homa ya manjano hutolewa ili kumkinga mtu dhidi ya ugonjwa huu mkali, hasaa kwa wale wanaosafiri kwende maeneo yenye maambukizi makubwa. Hivyo kusaidia kudhibiti mlipuko.

Ukiwa na tatizo la meno ni vyema kuhakikisha kwamba umemwona daktari wa meno. Wataalam wanasema kwamba ni vyema kupiga mswaki mara mbili kwa siku.

Jaribio la maabara linafanywa kwa kutumia vifaa vya kisasa ili kuchunguza sampuli na kupata matokeo sahihi ya afya ya mgonjwa kwa ajili ya kutoa tiba bora.

Jengo linawaka moto kwa nguvu huku moshi mzima ukitoka kutoka kwenye madirisha na paa na moto ukienea kwa kasi uharibu sehemu kubwa ya muundo huu.

Mwanamume wa jamii ya kimaasai, anapewa sindano ya chanjo na muuguzi kwa uangalifu, ikiwa ni sehemu ya juhudi, za kuhakikisaha jamii zinabaki salama, dhidi ya magonjwa hatari na kuimarisha afya ya jamii nzima.

Wauguzi wanaohudumia watoto hospitalini hutoa huduma za upendo na uangalifu wakiwapa dawa na kumudu hali zao ili waweze kupona haraka na kupata afya njema.

Madaktari wa meno hutusaidia kung'arisha meno yetu. Wakati ambapo tunahisi maumivu, madaktari hawa hutusaidia kupunguza makali ya maumivu yale kwa kutupa dawa ambazo tukimeza zinatusaidia zaidi.

Kabla ya kumeza dawa, ni vyema kutafta ushauri kutoka kwa daktari. Vidonge vya dawa vimehifadhiwa kwa usafi, na kuwekwa kwenye maboksi, tayari kwa kutumika na wagonjwa kulingana na maelezo ya madaktari.

Mafuriko huja na madhara yake. Kukiwa na mafuriko, maji hujaza barabara na kufanya magurudumu ya magari kuteleza na kwa hivyo husababisha ajali barabarani.

Kumbuka za nzige zinaruka kwa wingi angani, zikisababisha tahadhari kwa wakulima, kwa sababu zinaweza kuharibu mazao, kwa haraka sana. Ni vyema kukinga mazao yako, dhidi ya nzige.

Ni vyema kunawa mikono yako baada ya kugusa vitu vichafu, vilevile mtu anapaswa kuvalia barakoa anapohisi kwamba ni mgonjwa ili kuzuia kusambazia watu wengine ugonjwa huo ikiwa ni ugonjwa wa kusambazwa hewani.

Mtu anapopata chanjo mwili wake unapata nguvu ya kupigana na virusi na magonjwa ambayo yanataka kumuingia, ni vyema kupata chanjo kwa wakati unaofaa.

Mgonjwa anapomwelezea daktari anavyohisi, inampa daktari uwezo wa kuhakikisha kwamba amemwelezea yale ambayo yanaweza yakawa yanamsumbua kiafya, na kumwandikia dawa zinazofaa.

Mgonjwa anapomshauria mtaalam wa afya, anapata ushauri wa kitaalamu kuhusu dalili zake, na jinsi ya kutibu magonjwa kwa njia bora na salama. Ni vyema kutafuta ushauri wa daktari kabla ya kumeza dawa.

Wapasuaji wanafanya upasuaji kwa uangalifu mkubwa, wakitumia vifaa vya kisasa na kuhakikisha mgonjwa anapata huduma bora, na salama wakati wa oparesheni.

Mafuriko yamekumba eneo la makazi, maji yakijaa barabarani na kuingia kwenye nyumba na wakazi wakihangaika kuokoa mali zao na kutafuta usalama. Watakosa mahali pa kulala usiku itakapofika.

Mtu anapovunjika ni vyema kuharakisha hospitalini ili kupata matibabu, hili ni jambo ambalo linampa uwezo wakuzuia maumivu zaidi au kumkinga dhidi ya magonjwa ambayo yanaweza yakaja kwa ajili ya kuvunjika kwake.

Mtoto angali mdogo hudungwa sindano. Sindano hii huchomwa kwa mtoto kwa ajili ya kuipa mwili wake nguvu za kukabiliana na virusi ama magonjwa mbalimbali yanayoweza yakamwaandama.

Kuchukua dawa kwa sindano kwa uangalifu, ni hatua muhimu ambayo wauguzi hufanya, ili kuhakikisha kipimo sahihi kinatolewa kwa mgonjwa kwa usalama wake. Dawa isipopimwa inavyofaa, yanaweza kumwathiri mgonjwa.

Mtoto mdogo anapewa chanjo kwa njia ya matone yanayowekwa mdomoni na muuguzi kwa uangalivu. Hatua muhimu ya kumlinda dhidi ya magonjwa hatari kama polio na kuhakikisha afya njema baadaye.

Dawa hii husaidia wagonjwa ambao wanaugua mapua. Mgonjwa anapomeza dawa hii anapata uwezo wa kupona kwa haraka. Kwa hivyo, unapougua mapua ni vyema kuenda kwa daktari na atakuandikia dawa hii.

Daktari wa meno anamuhudumia mgonjwa wake kwa umakini mkubwa, akifanya uchunguzi wa kina wa meno na kuondoa matatizo mbalimbali, ili kuhakikisha afya ya kinywa inabaki kuwa nzuri na haina maumivu.

Mtu anayeshiriki katika uchawi, anatekeleza taratibu za asili kwa kuomba msaada kwa nguvu za kiroho, akitumia nguvu za kipekee na kuimba nyimbo zile za zamani.

Chanjo inapochomwa kwenye kidole cha mtoto mbele ya wazazi wake, inawapa wazazi wake ujasiri na kuhakikisha kwamba mtoto wao anapata kinga sahihi huku wakiangalia kila hatua kwa makini.

Daktari wa meno anasafisha sinki kwa uangalifu mkubwa baada ya kumaliza kuhudumia mgonjwa kuhakikisha usafi wa mazingira ya kiliniki na kuzuia maambukizi.

Mganga wa kienyeji, anatoa huduma za tiba za asili kwa wagonjwa wa pumu, akitumia mimea na maneno ya uponyaji ya jadi, ili kusaidia kupunguza dalili za magonjwa kama magonjwa ya mapenzi.

Kama mkulima, ni vyema kunyunyizia mimea yako dawa. Wakati mwafaka wa kunyunyiza dawa kwenye mimea huwa ni asubuhi ama jioni kabisa wakati ambao kuna utulivu.

Ni vyema kumpa mtoto chanjo kwa wakati unaofaa ili kuhakikisha kwamba mtoto amepata kukingwa dhidi ya magonjwa na virusi ambavyo vinaweza kufanya awe na afya isiyobora.

Wauguzi wanapovaa glavu kutumia sindano na kutoa chanjo, wanaweka usalama wa kwanza wakiwalinda watoto dhidi ya magonjwa hatari kwa uangalifu mkubwa. Si watoto tu ndio hulindwa hata watu wazima hulindwa.

Mtu anapo umwa na jino au meno anapaswa kuhakikisha kwamba ametembelea daktari wa meno. Wataalam wanasema kwamba ni vyema kuhakikisha kwamba mtu amepiga mswaki mara mbili kwa siku, asubuhi na jioni.

Kuishi katika mazingira safi ni mojawapo ya haki za kibinadamu, kwa hivyo serikali inapaswa kuhakikisha kwamba wananchi wanaishi katika mazingira safi, ili kuzuia kuambukizwa kwa magonjwa mbalimbali.

Mgonjwa anapomwona daktari huanza kwa kueleza dalili zake kwa kina ili daktari aweze kufanya uchunguzi sahihi, kutoa ushauri bora na kumpa dawa zinazofaa kwa ajili ya kupona haraka.

Mara nyingi watu hupata tatizo kwa maumivu ya meno au jino. Ukiwa na tatizo hili ni vyema kumtembelea daktari wa meno ambaye atakusaidia kupunguza maumivu.

Pedi za usafi ni muhimu kwa wasichana na wanawake, zikisaidia kudumisha usafi na afya wakati wa hedhi na kuwapa uhakika wa kuendelea na shughuli zao za kila siku.

Wakazi wa eneo hili, wanajitahidi kwa pamoja kusukuma nyumba ya makuti, iliozungukwa na maji, wakitumia nguzu zao zote kujaribu kuhamisha nyumba hiyo, ili kuikomboa kwenye mafuriko, yaliyosababisha madhara makubwa.

Jengo lililoporomoka, limezingirwa na timu ya uokoaji inayofanya kazi bila kuchoka. Wakitafuta manusura na kutoa msaada wa haraka, ili kuokoa maisha na kupunguza madhara zaidi.

Daktari wa meno, anamhudumia mgonjwa kwa makini, akitumia vifaa na teknolojia ya kisasa, akichunguza meno na kutoa matibabu muhimu, ili kuhakikisha afya bora ya kinywa na meno.

Daktari wa meno wa kike anamudu mgonjwa wake kwa ustadi. Akitumia zana za kisasa kurekebisha meno na kuhakikisha faraja ya afya bora kwa mdomo wa mgonjwa huyo.

Mtu mzima anapochomwa sindano kwenye kidole, mara nyingi huwa ni kwa ajili ya kuchukua sampuli ndogo ya damu au kumpa dawa fulani, mara nyingi mchakato huu huchukua muda mfupi bila maumivu makali.

Washona waliovalia barakoa wanafanya kazi kwa bidii kwenye duka lao. Kutumia mashine za kushona na ustadi wao kuunda nguo za ubora wa juu zinazovutia wateja wengi sana.

Ni vyema kutembelea wagonjwa hospitalini, wapotembelewa wanapata furaha, kwa hivyo furaha hiyo inawapa nafuu na kuwapa uwezo wakupona kwa haraka. Watoto wanafaa kutembelewa wakiwa hospitalini.

Dawa ya chupa na dawa ya karatasi inapaswa kuchukuliwa kwa makini, kulingana na maagizo ya daktari ili kuhakikisha uponyaji wa haraka na kuepuka hatari zizizo hitajika.

Mtu anapopata majeraha ni vyema kumpeleka hospitalini haraka inavyowezekana. Huko, atapata kuhudumiwa kwa haraka na makali ya maumivu anayopata kupunguzwa.

Chanjo ni kitu ya muhimu sana kwa afya ya binadamu. Chanjo husaidia kuzuia kuambukizwa kwa magonjwa ama virusi ambavyo vinaweza vikaathiri maisha ya mtu. Kwa hivyo, kila wakati ambapo kunatokea gonjwa lolote hatari, watu hupata kudungwa chanjo.

Chanjo ya homa ya manjano hutolewa kwa watu, ili kuwakinga dhidi ya magonjwa hatari, unaosababishwa na mbu, na kuzuia maambukizi na mlipuko. Ni vyema kujikinga, badala ya kusubiri mpaka mtu atakapo gonjeka.

Chanjo inamwagwa kwa utaratibu mdomoni mwa mtoto, ili kumkinga dhidi ya magonjwa hatari, huku muuguzi akiwa makini, kuhakikisha dose inatolewa kikamilifu.

Timu ya wataalamu inafuatilia hali ya mgonjwa kupitia screen , wakitumia teknolojia za kisasa, kuhakikisha matibabu yanaendeleshwa kwa usahihi, na kwa haraka.

Sufuria ya uchawi inatoa moshi mwepesi unaotolewa na mimea na vitu vya kipekee vilivyomo ndani yake, vikitumiwa katika taratibu za asili za kutafuta msaada wa nguvu za kiroho.

Wanaume waliovaa jezi ya kujikinga wananyunyiza dawa shambani, wakiwa makini na kuhakikisha mimea inalindwa dhidi ya wadudu na magonjwa kwa usalama.

Kuosha mikono ni moja wapo wa njia ya kuakikisha ya kwamba una afya njema. Kwenye vyoo almarufu vyumba vya kujisaidia ni vizuri kuhakikisha kwamba kuna sehemu za kuosha mikono. Mikono yetu ikiwa safi tunajikinga dhidi ya magonjwa kama vile kipindupindu.

Mtaalamu wa macho anamkagua mgonjwa jicho lake kwa makini akitumia vifaa maalum ili kuhakikisha anaona vizuri na kutoa ushauri wa jinsi ya kutunza afya ya macho yake.

Mgonjwa anapopata maumivu makali kama vile kuumwa na kichwa, daktari atamueleza ameze dawa hii. Dawa hii ni ya kupunguza makali ya maumivu na kuzuia mgonjwa kupata maumivu zaidi.

Ili kuzuia kupata ugonjwa ambao unaweza ukusambazwa kwa mgusano wa miili, ni vyema kwa daktari au muuguzi kuvalia glavu ili kujikinga dhidi ya kuambukizwa ugonjwa huu.